Kuna wachezaji uwanjani, wachezaji hawa ni wanne. Wachezaji hawa wanakaa wa timu tofauti kwani wamevaa sare tofauti. Timu ya kwanza wamevaa sare za kijani ,nyingine imevaa sare za bluu, nyuma yao kuna watu ambao wameketi bila shaka ni mashabiki ambao wanashabikia mchezo huo. Mchezaji mmoja ambaye amevaa nguo ya green anaelekea kupiga mpira.

Panaonekana watu nane katika picha hii. Miongoni mwao watu hao ni mama mmoja ambaye amebeba mtoto mikononi. Watu hao wanaonekana kuwa katika kituo cha Huduma Kenya, na wanaosimama wanaonekana kuwa ni viongozi wanaomkabidhi mwanamke aliyebeba mtoto cheti cha huduma fulani.

Picha inaonyesha wananchi ambao wanasherehekea. Wananchi wamebeba bendera ambayo imechorwa nembo ya nchi ya Kenya. Wanaonekana kuwa wingi wa furaha ni kana kwamba kuna jambo ambalo wanasherehekea. Labda timu yao inacheza ama nini, lakini wanaonekana kuwa wingi wa furaha na wanasherehekea jambo fulani.

Kuna watu wanaonekana kadhaa ambao wamevaa nguo za buluu. Imeandikwa PNU bila shaka, ni wanachama wa muungano fulani ama wachama, wanasiasa wa chama fulani, ambao wanaendeleza sera za chama chao. Wanaonekana kuwa wanasherehekea ushindi wa chama chao ama jambo fulani, kwa sababu wameinua glasi juu na mmoja wao ameshikilia kipaza sauti.

Hapa tunaona watu ambao wameketi kwenye ofisi ya kiserikali. Ofisi hii inapeana huduma mbalimbali kama vile birth certificate, registration of various services . Kwa hivyo watu hawa wamekuja kutafuta huduma za kiserikali. Watu hawa wanakaa wananchi ambao wanatafuta huduma za kiserikali katika ofisi hii. Inakaa ofisi ambayo inapeana huduma za umma.

Kuna watu ambao wameketi kwenye viti, ambao wamevaa sare fulani, wanakaa wahudumu ambao wanapenda huduma za serikali. Nyuma yao kuna watu ambao wanakaa wananchi, ambao wamekuja kutafuta huduma mbalimbali. Pia kuna vitu vya plastiki vya buluu ambavyo labda wanaotafuta huduma wanastahili kukalia.

Kuna picha ya watu ambao mikono ambayo imesalimiana. Mikono hii imezingirwa na mchoro wa circle . Mikono hii ni nyeusi na rangi ambayo imezingira mikono hii ni manjano. Halafu inakaa nembo ya chama cha kisiasa ambacho kinajiita tuko pamoja ama kimesimamiwa na tuko pamoja.

Kuna picha ya mwanamke mmoja ambaye amesimama huku amefunga mikono. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwenye tabasamu sana amevaa rinda refu pia amefunga nywele yake vizuri. Kando yake kuna maandishi l stand for peace honourable Rachel Shebeshi. Anajitangaza labda kwa nia ya kuwania kiti fulani katika uongozi.

Kuna wachezaji ambao wako uwanjani wanacheza mpira wa volleyball . Kuna wawili kwenye upande mmoja na mmoja kwenye upande mmoja. Wote wanang'ana kurusha mpira kwa upande wa timu nyingine. Nyuma yao, kuna watu ambao wameketi bila shaka ni mashabiki ambao wanashabikia timu yao.

Kuna watu kadhaa wa kadhaa ambao wameketi kwenye viti, wako kwenye jumba ambalo linakaa ni kama ni ofisi ya umma. Pia kuna watu ambao wamejifungia ndani, wanaokaa wahudumu ambao wanapeana huduma za umma kwa wananchi baadhi ya wananchi wamesimama na wanahudumiwa na wahudumu.

Hapa ni uwanjani. Kuna wachezaji watano. Wachezaji wanne wamevaa t-shirt ya manjano na short ya bluu na mmoja amevaa nguo nyekundu. Aliyevaa nguo nyekundu, anataka kupiga mpira. Hawa ni wachezaji ambao wanang'ang'ania, wako kwenye kinyang'anyiro cha kung'ang'ania kitu fulani. Ni wachezaji wa timu mbali mbali na nyuma yao kuna mashabiki.

Kuna watu wengi ambao wamevaa T-shati za manjano, watu hawa wamevaa T-shati ambazo zimeandikwa Tusker, wanakaa kufurahi. Kana kwamba wanasherehekea ama wanashabikia timu yao inapocheza, wanakaa mashabiki wa klabu cha Tusker kwa hivyo wanashabikia wachezaji wao.

Pembezoni kuna watu watatu, mmoja anakaa na chukuliwa fingerprint , na huyu mwanaume ambaye amevaa saa, amevaa apron ya white , na amevaa barakoa ya buluu. Kisha kuna mwingine ambaye anaandika kando yake. Ni kama anataka kumchukua fingerprint kwa sababu labda kuna shughuli ya serikali ambayo inaendelea labda usajili. Na pia kuna hema ambapo watu wameketi wakisubiri labda pia kuchukuliwa fingerprint .

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa kwenye meza, watu hawa wanajaza fomu. Kama ni watu ambao wanatafuta huduma za serikali, kwa sababu hapo kuna kibanizi vilevile kuna kitu kitu ambacho kinachukua fingerprints za watu. Hawa ni wa nchi wananchi ambao wanatafuta huduma mbalimbali za serikali.

Watu wengi wanaonekana. Watu hawa wanakaa mashabiki, kwani baadhi yao wamevaa sare za timu fulani wanayounga mkono. Baadhi ya timu. Rangi ambazo zinaonekana vizuri ni rangi ya bluu. Kumaanisha kuna mmoja pia ambaye ameshikilia nembo, imeandikwa kwa kola . Hawa wanaonekana kuwa mashabiki, wanaoshangilia timu fulani.

Kuna wachezaji watatu uwanjani. Wachezaji hao wananinginia mpira. Mchezaji mmoja ameshikilia mpira mkononi na mwingine anajaribu kumnyanganya mpira huo. Nyuma ya wachezaji hao kuna mtu mmmoja watu wawili ambao wameketi kwenye viti na pia viti vingine havina watu. Bila shaka hio ni nafasi ambayo imetengewa mashabiki watakao kuwa wanashangilia timu zao.

Watu wengi wanonekana lakini kuna watu watatu ambao wako pembezoni mwa wengine. Watu hawa watatu mmoja anaonekana kama kiongozi ambaye anataka kuapishwa, ameshikiliwa kijitabu na mwanamke mmoja na upande mwingine kuna mmoja ambaye amesimama ni kana kwamba ndiye anamuapisha aliyeshikilia kitabu.

Kuna watu kadha wa kadha. Watu hawa wengine wameketi wengine wamesimama. Wanakaa mashabiki wa timu fulani. Kuna mmoja ambeye amevaa tishati ya kijani ambayo imeandikwa Kenya Airways. Kuna pia mmoja ambaye ameshika bendera ya Kenya na ameangalia watu wengine kana kwamba anawaambia jambo fulani.

Kuna watu ambao wameketi. Watu hao wanakuwa wameketi ndani la jengo, na watu hao wameketi mbele ya tarakilishi. Juu yao kuna maandishi ambayo yameandikwa huduma mbalimbali zinazopeanwa na serikali, kama vile NSSF, SHA, pamoja na zinginezo. Kuna mteja ambaye ameketi, ni kama anapokea huduma za serikali, na pia wahudumu ambao wanapeana huduma hizi wamevaa sare nyeupe.

Kuna watu wengi ambao wameketi mahali. Watu hawa wamevaa nguo mbalimbali lakini wengi wanaonekana kuvaa nguo nyeupe bila shaka ni mashabiki ambao wameketi eneo fulani ili kushabikia timu zao. Waliovaa nguo nyeupe wanakadiriwa kwamba ni mashabiki wa timu fulani ambao wamevaa nguo zinazofanana na timu yao ili kuishabikia.

Watu wengi wanaonekana kwenye mchoro. Watu hao ni kama ni wanachama wa muungano wa chama fulani, na ni kama wanaweka mkono chama fulani wa kiongozi fulani ambaye anaonekana kusimama katikati ya watu hao. Watu hao wamevaa nguo zinazoambatana na rangi ya chama hicho ambayo ni bluu, na nyuma ya watu hao kuna nembo ya kalonzo linalokwamba kalonzo ndiye kiongozi wa chama hicho anayewania nafasi fulani katika bunge.

Ni katika uwanja wa kuchezea, panaonekana wasichana watatu, mmoja amevaa nguo nyeupe wawili wamevaa nguo za bluu. Aliyevaa nguo nyeupe ameshikilia mpira mkononi kana kwamba anataka kufunga bao. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wanatazama mchezo huo.

Kuna watu wameketi kwenye ukumbi, wanakaa wananchi ambao wameenda kutafuta huduma katika ofisi za serikali, inakaa huduma Kenya. Nyuma ya waya kuna wahudumu ambao wanapeana huduma mbalimbali za serikali.

Kuna wachezaji wa timu ya Kenya Airways. Wachezaji hawa wamevaa sare zao rasmi za klabu yao. Wachezaji hawa ni kama wameshinda tuzo kwani wameinua tuzo juu ambayo ina ndovu wawili ambao wanaangaliana.

Kuna wanaume wengi ambao wanaonekana kwenye mchoro. Miongoni mwa wanaume hawa ni askari mmoja ambaye amesimama kando. Askari huyu amevaa sare rasmi za kiaskari. Baadhi ya wanaume wamesimama kwenye mlango wakizungumza. Hii ni ofisi ya kiserikali ambayo inapeana huduma za serikali ambazo ni kupeana pasipoti kwa wananchi.

Kunaonekana mwanamke mmoja ambaye amevaa sare ya mawakili. Mwanamke huyu amesimama kando na kibao ambacho kimeandikwa judiciary . Bila shaka huyu ni wakili ama ni mtu ambaye anafanya kazi ya uanasheria.

Kuna watu watatu ambao wamesimama na mmoja ameketi. Kwa waliosimama kuna wanawake wawili ambao wamevaa nguo nyeupe na nyeusi na pia kuna mzee amesimama amevaa koti ya bluu. Huyu mzee ni kama anapokea huduma kutoka kwa mhudumu ambaye ameketi. Inaonekana kana kwamba ni ofisi ya serikali ambayo inapeana huduma kwa wananchi.

Kuna watu wengi ambao wanaonekana watu hawa. Wanakaa viongozi au waliombeleni ni mwanaume mmoja namwanamke mmoja. Waliombeleni wanaonekana kuwa viongozi wa kuhusu serikalini, kwani wamechungwa na askari nyuma yao na watu wengi ambao wanatembea wakiwafuata watu hawa wanatembea kwa red carpet wameonyesha ni waheshimiwa wakuu serikalini.

Kuna watu ambao wamesimama kwenye uwanja, watu hawa wanakaa wachezaji wa timu mbili, na wamevaa sare, tofauti. Mbele yao kuna ukumbi na kwenye ukumbi kuna watu ambao wamesimama. Watu hawa ni kama ni mashabiki ambao wako tayari kushabikia timu zake .Wachezaji wamesimama uwanjani na mchezo unataka na bado kuanza.

Watu wanaonekana kwenye mchoro huu. Watu hawa wamesimama kwenye uwanja na pia nyuma ya watu hawa kuna watu wengi ambao wanakaa mashabiki wanaonuia kushabikia mchezo fulani. Hawa wanakaa watu ambao wanasubiria mchezo ambao unachezwa na timu mbalimbali ili kuunga timu zao mkono.

Kuna wachezaji uwanjani, wachezaji wengine, wachezaji wawili wamevaa nguo za manjano, wengine, wawili wamevaa kijani na mmoja amevaa bluu. Kando ya uwanja kuna mashabiki ambao wanakaa kushangilia.

Kuna nembo kubwa ambayo imeandikwa Huduma Kenya Information Desk . Hii ni ofisi ambayo inapeana huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi. Kuna wahudumu ambao wanaonekana kuvaa sare ambayo ni shati jeupe lenye colors nyekundu. Pia kuna watu ambao wamesimama wanakaa wananchi ambao wamekuja kutafuta huduma mbalimbali za serikali.

Kuna watu wawili wanaoonekana, mtu mmoja ni rais wa nchi ya Kenya. Siku ya kuapishwa, ameshikilia bibilia mkononi na mtu wa pili ni mwanamke ambaye amemshikilia kitabu ambacho amewekelea mkono juu huku akiendelea kuzungumza.

Haya ni mandhari ya uwanjani. Kuna wachezaji uwanjani ambao wamevaa sare rasmi ya timu ambayo wanachezea. Nyuma ya wachezaji hawa kuna umati wa watu ambao wameketi chini, hawa ni mashabiki ambao wamekuja kushabikia timu yao.

Kuna watu ambao wanaonekana kuketi mbele ya tarakilishi, wote wamevaa sare ambazo zimeandikwa Huduma Kenya. Nyuma yao kwa ukuta pameandikwa Huduma Kenya, hawa ni wahudumu ambao wanaonekana kupeana huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi.

Kuna watu wengi ambao wamesimama, watu hawa wamevaa sare nyekundu ambazo zimeandikwa Kenya Airways. Bila shaka ni mashabiki wanaoshabikia timu ya Kenya Airways kwa sababu wamesimama kwenye jukwaa ambalo linakaa ni la mashabiki wanaotazama mchezo.

Kuna wachezaji wanaoonekana kucheza mpira wa netball . Wawili wanaonekana pembezoni, mmoja amevaa bluu mwingine amevaa nguo ya nyekundu. Aliyevaa bluu amebeba mkono ameinua mpira kana kwamba anataka kufunga bao na aliyevaa nguo nyekundu anataka kumzuia asifunge. Wengine pia wanatazama mashibiki wakishangilia timu zao na pia hao wawili wanatazama mchezo unaendelea vipi.